Mfumo wa kilimo cha hydroponics ambapo mimea midogo imepandwa kwenye mabomba meupe yenye matundu. Mabomba hayo yamewekwa kwa mistari miwili au mitatu kwa wima, yakiungwa mkono na fremu za chuma au mbao zenye rangi ya kahawia.

Mfumo wa hidroponiki uliowekwa wima ukiundwa na mabomba meupe na viunga vya samawati na nyeusi. Mifumo hii inauganishwa na mabomba ya samawati chini yakionyesha jinsi maji na virutubisho upita. Inaonekana kuwa imewekwa kwenye paa la jengo au eneo la wazi.

Bustani ya kisasa ya kibiashara labda chafu inayotumia mfumo wa kilimo cha hydropiniki mimea mingi ya kijani kibischi hasa Saladi imepadwa kwenye mapomba meupe yenye matundu yaliyopagwa kwa mistari mirefu. Nyuma kuna mimea mingine iliyopadwa ardhini ikiwemo aina za saladi za zenye rangi nyekundu.

Mfumo wa bustani wima unaotumia mabomba ya rangi nyeupe. Mabomba haya yametobolewa mashimo madogo ambayo mimea midogo inayoonekana kuwa miche ya mboga au mimea mingine imepandwa. Maji na virutubisho vinaelekea kupitia mabomba hayo pengine kwa kutumia mfumo wa hydroponic .

Mfumo wa kilimo cha hydroponic ambapo mimea midogo inayoonekana kama saladi au mboga nyingine za majani inakua kutoka kwenye kifuniko cha njano cha chombo cheusi. Kifuniko hicho kina matundu ambaoo mimea imeingizwa na bomba ndogo linapitisha maji yeye virutubishi kutoka kwenye pampu ndogo nyeusi iliyo chini.

Shamba la kisasa la hydroponic ambapo mimea ya saladi inakua kwenye mabomba meupe yenye matundu. Mimea hiyo imepangwa katika mistari mirefu na inaonekana kuwa na afya njema na kijani kibichi. Mazingira yote yamefunikwa na paa la wazi linaloruhusu mwanga kupita, likionyesha mfumo wa kilimo cha hali ya juu.

Mkulima mwanaume mwenye ndevu akiwa ameshika trei kubwa iliyojaa miche michanga ya kijani kibichi ndani ya banda la kitaalum. Nyuma yake kuna vitanda vya miche mingine mingi yenye afya ikionyesha mazingira yanayofaa kwa ukuzaji wa mimea.

Mfumo wa kilimo cha hydroponic ambapo mimea midogo ya salad au mboga nyingine za majani inakua kwenye mabomba. Maji yenye virutubisho yanatiririka kwenye mabomba hayo yakiwalisha mimea. Chini ya mabomba kuna miundo ya chuma au mbao inayoshikilia.

Mfumo wa bustani ya hydroponic ambapo mimea inalimwa bila udongo ikitumia mabomba yaliyopangwa katika ngazi mbalimbali. Mfumo huu una mimea mbalimbali ya mboga kama vile saladi na mboga nyingi zenye majani ya kijani na miekundu. Mabomba yameunganishwa kwa njia inayoruhusu maji yenye virutubisho kusafiri kutoka juu kwenda chini.

Mfumo wa kilimo cha haidroponiki ambapo mimea mbalimbali ya kijani kibichi inakua kwenye mabomba meupe yaliyopangwa kwa usawa. Mimea inaonekana ikistawi vizuri. Mabomba hayo yamewekwa kwenye fremu za mbao na ukuta wa matofali unaonekana nyuma. Mfumo huu unaonyesha njia ya kisasa na bora ya kulima mboga.

Bustani ndogo iliyoinuliwa iliyotengenezwa kwa mbao, ikiwa imejaa mimea mbalimbali ya kijani kibichi. Bustani hiyo ina mfumo wa umwagiliaji wa matone wenye mabomba meusi yanayopita katikati ya mimea. Karibu na bustani kuna pipa la kukusanyia maji ya mvua na nyuma yake kuna ukuta wa matofali.

Shamba la kisasa la kilimo cha mboga au matunda yanayopanda. Mimea yenye majani mabichi imeungwa mkono na nguzo za mbao na waya, ikipanda juu kwa utaratibu katika safu ndefu. Udongo unaonekana kuwa mwekundu, na dari imefunikwa kwa karatasi nyeupe inayopitisha mwanga.

Mfumo wa kilimo wa haedroponiki. Mimea midogo ya kijani kibichi imepandwa kwenye mabomba meupe yanayo elea juu ya mabakuli mawili ya maji yenye rangi nyeusi ambayo yanaonekana kuwa na virutubisho. Maji ndani ya mabakuli yanaonekana yakitembea au kutiririka ikionyesha kuwa ni mfumo wa mtiririko wa virutubisho.

Mchakato wa kusafisha au kupanga nyanya katika kiwanda cha usindikaji. Nyanya nyingi zilizoiva, nyekundu zinatembea kwenye mkanda wa kusafirisha. Chini ya mkanda huo, kuna mabaki ya majani na nyanya chache zilizodondoka, ikionyesha kuwa zinasafishwa.

Shamba kubwa la kuku, labda kuku wa nyama ambapo maelfu ya kuku weupe wamekusanyika katika eneo kubwa la ndani. Sakafu imejaa kuku na kuna misomo ya kulisha na kunywesha kuku iliyoenea pande zote mbili za jengo.

Ndani ya chafu kubwa, ambayo mimea mingi ya kijani, inayoonekana kuwa pilipili hoho au nyanya, imepandwa kwa safu ndefu. Mmea umefungwa kwa kamba nyeupe kusaidia kukua wima. Mtu mmoja anaonekana akitembea katikati ya safu ya mimea, akielekea mbele labda akichunguza mimea au akifanya kazi za kilimo.

Ng'ombe wengi wa maziwa wenye rangi nyeusi na nyeupe wakiwa wamefungwa katika banda la kisasa la ng'ombe. Ng'ombe wengi wanalala au wanakula kutoka kwenye malisho. Banda linaonekana kuwa kubwa na lenye mpagilio mzuri likiwa na sehemu za kulisha na kulala.

Kuku wengi wa rangi ya kahawia na weupe wakiwa wamekusanyika katika banda la kuku . Kuna vyombo vya chakula na maji vimetawanyika ardhini. Sakafu inaonekana kuwa na uchafu kidogo wa kuku na picha imepigwa kutoka juu, ikionyesha idadi kubwa ya kuku.

Shamba la nyanya zenye afya. Mimea ya nyanya imejaa matunda mengine yakiwa yameiva na kuwa mekundu na mengine bada mabichi na ya kijani. Udongo unaonekana kuwa huru na wenye rutuba na kuna mabaki ya majani na nyasi zilizotandikwa chini ya mimea labda kama njia ya kuhifadhi unyevu na kudhibiti unyevu.

Bustani ya kisasa ya matunda ndani ya chafu kubwa iliyo na paa la uwazi. Mimea imepandwa kwa mistari mirefu na baadhi ya matunda mekundu yanaonekana tayari kuvunwa. Hii inaashiria kilimo kinachodhibitiwa, kinachowezesha uzalishaji bora wa mazao.

Shamba ndogo au bustani yenye matuta yaliyopandwa mimea michanga. Kila mtuta una mistari ya mimea midogo ya kijani kibichi. Mabomba ya umwagiliaji wa matone yanayoonekana kando ya matuta yakionyesha mfumo wa umwagiliaji unaotumika.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone ukifanya kazi katika bustani au shamba ndogo. Matone ya maji yanaonekana yakidondoka kutoka kwenye neli nyembamba kuelekea kwenye udongo mweusi wenye rotuba. majani ya mimea yakijanai kibichii yanaonekana karibu na matone hayo yakipita maji.

Shamba kubwa la kilimo lenye udongo mwekundu. Kuna mistari mingi iliyonyooka ya mimea michanga inayoonekana kuwa mboga kama vile kabichi iliyopandwa kwa mpangilio mzuri. Kando ya kila mstari wa mimea, kuna mabomba membamba meusi yanayoashiria mfumo wa umwagiliaji wa matone.

Mfumo wa umwagiliaji shambani kuna mfereji mrefu wa maji uliotengenezwa kwa saruji ukipeleka maji kwenye mashamba. Upande mmoja wa mfereji kuna mashamba yaliyopandwa mazao ya kijani kibichi na mirija midogo ya umwagiliaji inatoka kwenye mifereji kuelekea kwenye mashamba.

Shamba lililoandaliwa kwa ajili ya kilimo, likiwa na mistari mirefu ya matuta ya udongo. Kando ya kila mtuta kuna bomba jeupe la plastiki, lililowekwa kwa ajili ya mfumo wa umwagiliaji wa matone. Mabomba haya yana matawi madogo yanayoelekea kwenye matuta, yakipendekeza matumizi ya maji kwa ufanisi na kwa kulenga mimea.

Bomba jeusi la umwagiliaji wa matone, likiwa na matone ya maji yakidondoka kutoka kwake. Bomba hili linaonekana limewekwa juu ya ardhi au karibu na mimea. Upande wa kulia, kuna majani mabichi ya mmea yakionekana wazi, yakipata maji kutoka kwenye bomba hili.

Mfumo wa umwagiliaji unaotumia mabomba ya samawati yaliyopangiliwa katika mstari mrefu kwenye ardhi iliyolimwa. Maji yanatoka kwenye mashimo madogo kwenye mabomba hayo na kumwagilia mashamba. Udongo unaonekana kuwa mweusi na wenye rutuba, uliotayarishwa kwa ajili ya kilimo.

Shamba dogo la mimea michanga ikiwa imepandwa kwenye mistari ilinyooka. Udongo unaonekana kuwa na unyevu na mfumo wa umwagiliaji matone umewekwa karibu na kila mmea. Baadhi ya mimea inaonekana kama kabichi na kuna njia nyebamba ya udongo kando ya shamba.

Shamba kubwa lililopandwa mimea ya kijani kibichi, likinyunyiziwa maji na mfumo mkubwa wa umwagiliaji wa mviringo. Mfumo huo wa chuma wenye mabomba marefu umepigwa katika sehemu kadhaa, na maji yanatoka kwa nguvu kutoka kwenye pua zake, yakinyunyiza mimea yote.

Shamba kubwa lenye mimea mingi ya kijani kibichi, upande wakulia kuna bomba refu jeupe lilitoa maji yenye nguvu yakiunda mifereji midogo kwenye udongo uliojaa matope. Huu unaonekama kuwa mfumo wa umwagiliaji wa kisasa unaotumika kulima mazao mengi, mbali kuna miti na miundo ya majengo ikionyesha mandhari ya vijijini.

Shamba kubwa la mimea inayoonekana kuwa maharagwe au mimea mengine ya mazao, chini ya anga la samawati safi. Katikati ya shamba kuna mfumo wa umwagiliaji unaotumia bomba kubwa jeupe lililolala chini.

Shamba kubwa lenye mimea mirefu ya kijani kibichi ikiwa inamwagiliwa maji na mfumo mkubwa wa umwagiliaji wa mviringo. Mfumo huo, ambao unaonekana kuwa na rangi ya kutu, unanyunyiza maji juu ya mimea na kuunda ukungu wa maji.

Shamba kubwa la mazao ya kijani kibichi likinyunyiziwa maji kwa kutumia mfumo ya unyunyiziaji. Mifumo mingi ya unyunyiziaji inafanywa kazi kwa wakati mmoja ikirusha maji angani na mistari ya maji inayovuka shamba. Mandhari ya nyuma ina milima au vilima iliyofunikwa na miti ikionyesha mazingira ya shambani.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone uliowekwa chini. Bomba jeusi linaonekana likivuja maji kidogo kutoka matundu madogo, yaliyotengenezwa ili kumwagilia udongo mwekundu, uliokauka. Maji yanatoneka chini na kuunda matope madogo karibu na bomba.

Shamba kubwa lililolimwa mabapo mimea midogo imepandwa kwa mistari mirefu. Kwenye sehemu ya mbele ya picha kuna bomba jeupe refu lililolala chini likitumika kwa umwagiliaji wa mimea kwa maji yanayoonekana yakitiririka kwenye mifereji kando ya mimea.

Shamba dogo lenye mimea michanga ya kijani kibichi iliyopandwa katika mistari iliyonyooka kwenye udongo mweusi. Kila mstari wa mimea una bomba dogo la umwagiliaji lenye rangi nyeusi likiashiria matumizi ya teknolojia ya umwagiliaji.